Hii mitambo mikubwa ya uchimbaji au ujenzi katika, kuna jukwa kubwa lenye nguzo au miundo yakimeti ambayo ina onekana kuwa ni sehemu ya ligi ya kuchimba mafuta au gesi hauchukwa la ujenzi. Pembeni mwake kuna korogo mbili kubwa zenye rangi ya manjano zikisaidia shughuli za kuinua au kuweka vifaa . Anga ni ya mawingu ina onekana kuwa na hali ya hewa tulivu.

Hili ni kundi la watu watatu wanaume wote wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi zilizoakisi mwangaza na kofia ngumu za usalama. Wanaonekana wakiwa katika eneo la kituo cha umeme kinachodhibitisha na miundo mikubwa ya nyaya ya umeme, transformer na nguzo zinazoonekana nyuma yao.

Hiki ni kituo cha umeme ambapo kuna transformer kubwa na miundo mbinu mingine ya umeme. Wafanyikazi kadhaa wakiwa wamevaa fulana za usalama zenye kuwakisha mwanga na kofia ngumu za usalama wanaonekana wakiwa kazi katika eneo hilo. Mmoja wa wafanyikazi anaonekana akiwa juu ya lori lenye kreni akionyesha shughuli ya maegezo au ujenzi.

Hiki ni kituo kidogo cha umeme. Kuna transfoma kubwa na vifaa vingine vya umeme vilivyopangwa kwa mapingilio na nguzo za chuma zilizobeba nyaya za umeme. Eneo lote linaonekana kuwa wazi na limetengenezwa kwa ajili ya usalama na utendaji wa vifaa hivi. Juu kuna anga safi ikionesha picha lilipigwa wakati wa mchana.

Hili ni nguzo kubwa, la umeme lenye nyaya nyingi, ikisimama katikati ya mandhara ya kijani kibichi, nyuma ya nguzo kuna milima, au vijilima vilivyofunikwa na miti, anga linaonekana kuwa safi na bluu likiwa na mawingu meupe meupe, juu ya anga, kuna ndege wadogo wakiruka wakiongeza uhai kwa mandhari.

Hiki ni kibadilishio cha umeme kilichoshikiliwa na posti mbili. Kibadilishaji umeme hiki kina nyaya mbili zilizopita juu yake na chini yake. Zinaonekana kutoka mahali pamoja hadi pengine kupitia kwa hicho kifaa.

Hili ni transfoma linalojulikana kwa jina lingine kama kibadilishaji umeme. Transfoma hili liko kando ya miti mirefu . Pia kando ya miti hili mna ukuta na nyaya za stima zilizopita juu.

Hapa ni kwenye njia panda ya barabara. Barabarani humu mnaonekana gari zinazopita pia kando yake mna nyaya za stima. Kuna watu wawili waliopanda, mmoja aliyeshikilia ngazi na mwingine aliyepanda kutengeneza nyaya hizi. Pia kando yake kuna bango lililo na maandishi yanayopendeza.

Hawa ni watu watatu mwanamke mmoja na wanaume wawili wakiwa wameshikana mikono na wanatembea juu ya kilima chenye nyasi. Wote wanaonekana wamevaa nguo za mazoezi au nguo za kupanda milima. Mwanaume upande wa kushoto amevaa fulana za zambarau na jeans , mwanamke katikati amevaa fulana za zambarau na kaptura huku mwanaume upande wa kulia amevaa fulana ya rangi ya chungwa na begi mkononi.

Hili jengo kubwa la zamani lenye rangi ya kahawia au njano iliyokolea ikiwa na nguzo nyingi na usanifu wa kuvutia. Mbele ya jengo hili upande wa kulia kuna sanamu kubwa ya mtu aliyesimama juu ya jiwe la kumbi au msingi uliopambwa labda sanamu ya kihistoria au ya ukumbusho. Chini yake kuna neno au ngao inayochongwa. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye eneo la mbele kuashiria kuwa ni mahali pa umma.

Hili ni eneo lenye rundo kubwa la mifuko, mgeo na nyeupe iliojazwa, ikiwa imetawanyika kwenye ardhi yenye nyasi inaonekana kama mifuko ya msaada au bidhaa zilizopangwa kwa ajili ya usabazaji. Kwa mbali upande wa kulia kuna mtu mmoja labda mwanamke amevaa nguo nyeupe na anatembea katikati ya mifuko hio, anga inaonekana kuwa na mawingu na mazingira yanayoonekana kuwa wazi.

Hili ni sehemu la buga la wanyama. Huyu ni nyuni anayeonekana kutembea mwenye miguu mirefu na shingo lake ni refu sana. Pia anaonekana kuwa na manyoya meusi yakiwa na doa jeupe. Mbele yake mnaonekana majumba kuashiria imo karibu na makazi au jiji.

Hawa ni watu watatu wakiwa nje labda wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti au bustani. Mtu mmoja ambaye ni mwanaume yuko ameinama chini akitumia mkono wake kuchimba au kupanda kitu ardhini. Amevalia shati jeupe na suruali fupi yenye mchoro nyekundu na nyeusi. Watu wawili wengine ambao wanaonekana kuwa wanawake au wasichana, wamesimama nyuma yake. Wote wawili wamevaa sketi za rangi nyeusi na shati ya kijani kibichi au nyeupe.

Hawa ni nyati walio ndani ya dimbwi. Mmoja anaonekana kunywa maji huku mwengine aliye na pembe kali akiangalia huku. Juu ya dimbwi hili mna barabara iliyopita hapo. Inaonekana kuwa jembamba.

Hili ni tukio la uhamishaji wa kifaru. Kifaru huyu anaonekana amelala chini labda ametiwa ngazi au ametulizwa huku amefungwa kamba kwenye miguu yake. Watu wawili ambao wanaonekana kuwa maafisa wa wanyama pori au wahifadhi wakiwa wamevalia sare za kijeshi au za kinga wanamsaidia kifaru huyo.

Hiki ni kinamasi. Ndani mwake mmejaa maji na matawi ya miti. Kando yake mna miti mirefu na vichaka vilivyochakaa. Majani yaliyo ndani ni ya rangi ya kijani.

Hili ni reli la garimoshi. Linaonekana mtu anayepita juu lake na mwingine aliye mbali. Kando yake mna maji machafu na takataka. Juu yake kuna maduka yaliyojengwa huko.

Huyu ni ndege aina ya mwewe au kozi akiwa ametua kwenye tawi la mti. Ndege huyu ana manyoya ya rangi ya kahawia, kichwa chepesi, na mdomo mrefu wa njano uliyopinda. Ana makucha makali ya majano yanayomwezesha kushikilia tawi vizuri. Mandhari ya nyuma, ni ukungi wa kijani, ukionyesha kuwa, yuko katika mazingira asili katika vile msitu au bustani.

Hili ni bomba kubwa la rangi ya bluu. Linaonekana kuwa la chuma likinyanyuliwa au kuwekwa chini kwa kutumia mashine nzito ya ujenzi labda kreni. Bomba hili linaonekana kuwa sehemu ya mradi kubwa wa ujenzi wa miundombinu labda ya maji, gesi au mafuta, kwani ukubwa wake ni mkubwa sana. Sehemu inayonyanyua bomba linaonekana kuwa na kamba nene au mikanda maalum iliyofungwa kuzunguka bomba ili kulinyakua kwa usalama.

Picha hii inaonyesha eneo la uharibifu ambapo jengo na majengo yamebomolewa kabisa. Kuna rundo kubwa la vifusi ambavyo vimevunjika na mabaki mengine ya ujenzi. Katikati ya vifusi hivyo kuna mashine kubwa ya ujenzi inayoonekana kama tinga tinga inayotumika kuondoa na kubomoa mabaki.

Hili ni shimo refu lililochimbwa ardhini likiwa na bomba kubwa la saruji au chuma, likiwa limewekwa ndani yake. Shimo hilo linaonekana kuwa na sehemu ya mradi wa ujenzi wa miundo mbinu, labda bomba la maji machafu, bomba la maji masafi au mfumo wa bomba la maji ya mvua. Kuta za shimo zimechimbwa kwa wima, zikionyesha udogo wa kawaida.

Hili ni eneo linaloonekana kuwa makazi duni au mtaa wa mabanda. Katikati ya picha kuna mifereji au mkondo wa maji machafu uliyojaa takataka mbalimbali kama vile mifuko ya plastiki na vitu vingine vya kurushwa.

Hii ni skrini inayoonyesha picha tatu ndogo zilizopangiliwa kandokando. Picha ya kwanza mnaonekana ngombe wanaokula nyasi. Ya pili mnaonekana kondoo na mbuzi, wanaotawanyika kwenye maeneo lenye nyasi nyingi na miti michache. Ya tatu inaonyesha kundi la ngombe wanaotembea na kusimama kwenye ardhi iliyo wazi.

Huyu ni mnyama aina ya Impala akitembea kwenye ardhi kavu, labda katika bunga la wanyama au eneo la wazi. Paa huyu ana rangi ya kahawia nyepesi, tumbo jeupe, na pembe ndefu zilizopindwa nyuma. Anaonekana kua na afya njema na ana macho makali. Kwa umbali kuna majengo ya mji, mazingira ya mjini ikionyesha kua eneo hilo linaweza kua karibu na makazi ya watu.

Hawa ni pundamilia. Wanaonekana kukula nyasi iliyomea chini ya ardhi. Nyasi hii inaonekana kukauka. Mbali na wanapokulia nyasi kuna majumba marefu ya ghorofa.

Haya ni maporomoko ya maji. Maji yenye rangi nyeupe yanaonekana kutoka upande wa juu kuelekea upande wa chini. Maporomoko haya huvutia watalii na pia watu hupenda kupiga picha kando yao.

Hawa ni wazee wawili wanaoinama chini wakipanda mimea midogo. Wazee hawa wanaonekana kuvalia barakoa katika nyuso zao. Kando yao mbele mnaonekana watu wengine wanaopanda miti.

Hawa ni watoto walioko jukwaani wakifanya mchezo wa kuigiza. Watoto hawa wanaonekana wakivalia sare maridadi zilizo na rangi ya nyeusi na nyeupe. Kando yao mna watu waliokuja kuangalia, mchezo hii.

Hawa ni watu waliosimama karibu na reli. Watu hawa wanaonekana kuwa karibu pia na mkokoteni uliobeba magunia mengi yaliyojaa kwenye mkokoteni hadi juu.

Hawa ni nyuni wawili waliosimama kwenye mawe kando kando ya miti yenye rangi ya kijani. Nyuni hawa wanaonekana kuwa na manyoya maridadi yenye rangi nyeupe na nyeusi.

Hawa ni maafisa wa wanyama pori waliovalia sare ya kijani. Panaonekana nyati aliye karibu na wao wanaojaribu kumweka ndani ya gari lao. Nyati huyo anaonekana kuwashinda nguvu.

Huyu ni mnyama wa pori anayejulikana kama chui. Anaonekana ngozi yake kuwa na madoadoa yanayomeremeta. Pia kwa mdomo wake anaonekana kuwa na mkia. Mnyama huyu anaaminika kuwa na kasi sana.

Huyu ni fahali aliyesimama kando na uzia wa nyaya. Kando ya uzia huu kuna dimba, fahali huyu ako karibu na nyasi inayo rangi ya kijani.

Hawa ni wanamuziki walioshikilia sanaa za muziki. Miongoni mwa sanaa walizoshikilia ni ngoma. Wanatumia ngoma hili ili kuleta mdundo kwenye muziki. Pia kando yao mna spika inayotoa sauti maalum.

Hii ni mitaa ya mabanda. Katika mitaa hii inaonekana nyumba nyingi zenye mabati kuu kuu kwa zenye hali duni. Pia kuna nyaya za stima zilizopita kwenye juu ya paa za mabati haya.

Pundamilia hawa wawili wanaonekana kuchezea juu ya nyasi. Nyasi hili inaonekana miongoni mwake kukauka huku ingine ikibaki na rangi yake ya kijani. Mbali na nyasi hili mna jumba ya kifahari ya maghorofa.

Hiki ni kinjia chembaba kinachoenda kwenye boma. Kando ya kinjia hiki kuna nyasi, vichaka vidogovidogo, miti mirefu iliyo na rangi ya kijani.

Huu ni mto wenye maji machafu. Maji haya yanaleta magonjwa tofauti tofauti kwa watu. Maji haya yanaonekana kuwa machafu zaidi yaliyopita karibu na majumba ya watu.

Huu ni mtaro uliochimbwa unaosafishwa. Ndani ya mtaro huu kunaonekana watu waliovalia mavazi mekundu wakisafisha. Kando yake mna gari na watu wengine waliovalia mavazi mekundu.

Hawa ni pundamilia wawili . Pundamilia hawa wako kwenye nyasi iliyokauka . Mbele yao kuna manyumba ya kifahari na ya kighorofa. Juu yake hali ya anga ni shwari.

Huyu ni mwanaume na mwanamke waliovaa sare rasmi za kazi ya kukusanya takataka. Mbele yao mnaonekana mkokoteni iliyobeba uchafu. Vijana hawa wanaaminika kufanya usafi katika mitaa mbalimbali.

Huu ni mkokoteni uliobeba mitungi mitungi hii ni ya rangi ya manjano na rangi ya bluu. mnaonekana mtu anayetumia bomba ili kujazia maji kwenye mitungi hii

Huyu ni mnyama aitwaye twiga. Mnyama huyu ana ngozi ya rangi ya kahawia au manjano. Anaaminika kuwa na shingo refu kama miguu yake pia. Anaonekana akiwa katikati mwa pori huku kando kukionekana majumba ya kifahari.

Hawa ni nyati watatu. Wawili wanonekana kunywa maji mtoni ila mmoja anaonekana kutazama mbele moja kwa moja. Aliyetazama mbele anaonekana kuwa na pembe kali na refu.

Hizi ni takataka zilizosambaratika ovyo vyo katikati mwa barabara. Barabara hili linaonekana kuwa na matope, kando yake mna watu wanaotembea hapo, juu yake kuna mawingu yanayopendeza.

Huu ni mto wa maji. Mto huu unaonekana kujaa maji yaliyotulia. Kando mwake mnaonekana msitu wenye rangi ya kijani. Msitu huu unaonekana kuwa na hali nzuri.

Hawa ni nyuni wawili waliosimama kwenye mawe. Nyuni hawa wanaonekana kuwa na manyoya maridadi ya kupendeza. Nyuni hao wanaonekana kuashiria baridi ambao wanasikia.

Hili ni jumba la kifahari. jumba hili limejengwa kulingana na mtindo wa kisasa. Juu yake imewekwa mabati yenye ustadi. kando yake mna ziwa la maji.

Huyu ni chui anayekunywa maji kwenye mto. Chui huyu anaonekana kutulia. Ngozi yake iko na madoadoa. Amekaa kwenye nyasi ya rangi ya kijani.

Humu mna wanaume wawili waliovalia mavazi rasmi yenye rangi ya kijani. Wanaume hao wanaonekana kupea ndovu wadogo walio karibu nao dawa kupitia kwa mikebe yenye rangi nyeupe.

Haya ni majitaka yaliyo kwenye mto. Kando ya majitaka haya kuna watu waliosimama mbele yake na magari. Pia kuna mawe kando kando ya mto huo.

Hawa ni wanafunzi wa shule. Wanafunzi hao wanaonekana kucheza kando ya maji taka. Pia karibu na maji taka haya kuna kuku na vifaranga wake. Mnaonekana na nyumba za mabati pia, zilizo karibu na majitaka haya.

Hii ni trekta inayosimama kando ya mtaro. Trekta hili linaonenaka kuchimba mtaro huu ambao kuna watu wamo ndani yake. Kando ya mtaro huu pia kumesimama matatu ndogo.

Hili ni biwi la takataka. Biwi hili linaonekana kujaa vipande vya vijitakataka mbalimbali, pia ndani yake mna maji machafu na juu yake mna mawingu ya rangi ya buluu na nyeupe.

Haya ni maji ya mafuriko. Maji haya yamesomba manyumba mbalimbali ya watu. Mnaonekana kijana aliyekalia meza kuashiria jumba lake limebebwa na maji haya.

Huyu ni nyani aliyepanda kwenye uzio. Nyani huyu anaonekana kuwa na kichwa ndogo. Pia ako na mkia na manyoya kwenye mwili wake.

Hawa ni watu wanaopanda mimea midogo. Watu hawa wamevalia kireflekta . Pia kuna mtu aliyesimama akiwapea maagizo. Hao watu wanapanda miti kwenye nchi kavu.

Huu ni mtaro wenye maji taka unaonekana kusafishwa na baadhi ya watu, wengine wanaonekana kando wakiuza bidhaa tofauti tofauti. Pia kando yake mna kiti kilichowekwa hapo cha rangi ya kijani.

Hili ni barabara jembamba linalopita katikati ya msitu. Katikati na barabara hili mnaonekana pundamilia wanaokula nyasi iiyomea hapo karibu.

Hawa ni pundamilia, pundamilia hawa wanaonekana kutembea kwenye kijia jebamba. Katikati yao mnaonekana nyasi ya rangi ya kijani na ingine iliyokauka, mbele zaidi mna majumba ya kifahari yanaonekana.

Hiki ni kituo cha kusafiri. Kuna magari kadhaa yanayoonekana kupanga laini huku abiria wakiingia. Juu yake kuna mabango yanayoonyesha mahali magari haya yaendako. Pia kuna mizigo iliyowekwa kwa magunia na ikapandishwa juu ya magari haya.

Hili ni gari aina ya matatu iliyosimama kando mwa barabara. Gari hili linaonekana kuwa na rangi nyekundu huku limewekwa picha mbalimbali zinazovutia. Inaonekana abiria wanaoingia kwenye gari hili na mbele pia kuna magari mengine ambayo abiria wamesimama ili kuingia.

Haya ni magari yaliyo kwenye kituo cha usafiri. Katikati mwa jiji unaonekana matatu mbalimbali zilizo kwenye barabara. Kando yake kuna gari za kibinafsi zilizosimamishwa.

Hili ni barabara kuu. Katikati mwa barabara hili mnaonekana magari aina ya lori ,magari ya kibinafsi na pikipiki. Kuna watu wanaotembea kando mwa barabara hili. Kuna miti iliyo kando ya rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kituo cha usafiri. Kando mnaonekana magari ya aina ya matatu yanayobebea abiria. Kuna wadada waliosimama kando, mmoja akishikilia bango linaloonyesha bei na mahali matwana haya yanamoelekea.

Hiki ni kituo cha usafiri na inaonekana kuwa magari ya usafiri yaliyosimama kwenye laini yaliyo na rangi sawia na kando yake mna watu mbali mbali waliosimama, mmoja akionyesha bango liloandikwa nauli ya mahali magari hayo yaendako.

Hili ni basi la usafirishaji wa abiria. Linaonekana kuwa refu sana. Limo kando ya barabara ili kuwabeba abiria.

Hili ni barabara kuu. Inaonekana lori na gari ndogo linaloelekeka upande mmoja. Mbele yake kuna daraja la watembea miguu. Inaonekana kuwa na paa la kijani.

Kwenye barabara mna gari aina ya matatu, lililosimama kusafirisha abiria. Mlangoni mwake, mna utingo anayeita abiria waingie kando yake mna alama ya watoto kuvuka barabara.

Hili ni gari, aina ya matatu, linalotumika kwa usafiri, lilioegeshwa kando, mabarabara, kando yake mna watu waliosimama hapo kuashiria, wanataka, kuingia magari haya ili, kuondoka kwenda sehemu waendazo, pia kwa mlango wa gari hili, mnaonekena bango linaloonyesha bei, na mahali gari liliendako.

Hiki ni kituo cha usafiri. Kando ya barabara mmesimama gari aina la matatu linalosafirisha abiria. Mtu mmoja anaonekana kashikilia bango lililoandikwa bei na mahali ambapo magari haya yanaenda.

Hili ni barabara kuu. Kati yake mnaonekana magari aina mbali mbali yanayopitia hapo yakienda pande tofauti tofauti. Magari haya ni kama matatu yanayobeba abiria. Kando yake mna vibanda na majumba makuu ya ghorofa.

"Hili ni barabara linaloonekana kuwa na shughuli nyingi, labda jijini Nairobi, Kenya, kutokana na eneo ya magari yanayoonekana. Kuna magari kadhaa yaliyosimama barabarani na lori moja jeusi linaloonekana likiwa limeegeshwa upande wa kushoto. Kuna pia mtu mmoja aliyevaa fulana yenye kuakisi mwangaza anayeonekana kuwa na afisa wa trafiki na mwanajeshi akiwa wamesimama karibu na gari. Miti na majengo marefu yanaonekana nyuma, ikionyesha mazingirai ya mjiji."

Hili ni gari aina ya matatu lililoegeshwa kando mwa barabara. Inaonekana na mtu mmoja aliyesimama kwenye lango lake huku akitoka. Kwa lango kuna bango linaloonyesha mahali gari hili linamoenda na bei ya nauli.

Hili ni barabara kuu. Barabara hili linaonekana kuwa na magari kadhaa. Miongoni mwa gari hizi ni za kibinafsi na matatu za kubeba abiria. Kando mnaonekana watu wanaotembea.

Hili ni barabara kuu lenye lami yenye michoro mingi ikiwa na magari yakipita. Juu ya barabara kuna bango kubwa la kuongoza magari lililojengwa juu ya nguzo likionyesha maelezo ya habari ya barabara. Kuna magari mbali mbali barabarani ikiwemo magari madogo na pikipiki. Upande wa kushoto wa magari kuna barabara ya waenda kwa miguu na eneo la kando la barabara lenye majani.

Huu ni uzio wa nyaya unaotumika kwa ulinzi, mbele yake mnaonekana gari moshi inayopita kwenye reli inaonekana kua refu sana na kando yake mna miti mirefu.

Hili ni matatu la usafiri. Limesimama kwenye kituo cha usafiri. Mbele yake kuna bango la kuonyesha liendapo. Karibu na hili matatu kuna mtu aliyesimama kando yake.

Hili ni gari aina ya matatu ya kubeba abiria. Lina rangi ya kufurahisha iliyopakwa kwa utaratibu fulani. Imesimama kwenye kando mwa barabara huku kando yako mkiwa na basi ingine na mtu aliyesukuma toroli lake.

Hili ni sehemu la barabra linaloonekana kuwa na shughuli mingi kwa sababu kuna magari mengi huku mengi yao ikiwa ya kibinafsi. Wanaonekana maafisa wa trafiki waliosimama kando ya barabara hili huku wakitoa maelezo kwenye madereva wa magari haya.

Hili ni barabara kuu, mnaonekana magari yanayoenda sehemu ya mbele, huku mengine yakikuja, sehemu ya nyuma, pia kuna pikipiki inayopita karibu, inayopita kwenye barabara hilo. Kando yao mna watu wanaotembea.

Hili ni basi la usafiri. Basi hili limesimama kando mwa barabara. Kando yake mna watu wanaoonekana kupita. Mnaonekana pia bango zilizoegeshwa hapo karibu na basi hilo.

Hili ni matatu la kubebea abiria lililosimama katikati mwa barabara. Matatu hili linamilikiwa na chama cha akiba na mikopo cha citi hoppa . Matatu hili limepakwa na rangi maridadi ya kijani na manjano.

Hili ni barabara kuu mnaonekana gari dogo la abiria na matatu iliyo nyuma yake. Magari haya yanasafirisha abiria kutoka upande mmoja hadi upande mwingine.

Hili ni reli la garimoshi. Reli hili linaonekana kuputa katikati mwa kichaka kidogo na kando yake manyumba yaliyojengwa kwa umaridadi. Mbali na ya reli hili kuna maghorofa yanayoonekana kuwa na mvutio.

Hili ni daraja la barabara. Chini ya daraja hili mna maji machafu yanayopitia hapo. Juu ya daraja mna barabara ya magari ya usafirishaji ya yanayopitia juu yake.

Hili ni barabara kuu. Barabara hili linaonekana kuwa na magari mengi. Kando ya barabara kuna majumba tofauti tofauti na miti mirefu. Pia kando yake kuna taa ya kumlika kwenye barabara hili.

Hilii barabara kuu lililo na taa za barabarani kando yake na vikwazo vya mwendo ili kudhibiti kasi ya magari haya. Matatu hizi zinaonekana kuwa na rangi maridadi. Kando ya barabara hili mnaonekana watu wanaotembea.

Hili ni barabara kuu linaloonekana kua na magari mengi. Mbele ya barabara hili mnaonekana daraja la juu lililotengenezwa ili kupunguza msongamano wa magari na watu.

Hapa ni kwenye kituo cha magari. Kwenye kituo hiki na matatu tofauti. Matatu hizi zinasafirisha abiria .Kando yao kuna watu walioshikilia mabango yanayoonyesha bei na mahali matatu hizi zinaenda.

Haya ni magari yaliyo kwenye barabara kuu. Baadhi ya magari haya ni ya kibinafsi mengine ni matatu. Kando ya magari haya kuna majumba na miti mirefu yenye rangi ya kijani inayopendeza.

Hili ni barabara kuu. Barabara hili mnaonekana gari zinazoenda huku zingine zikirudi. Magari mengine yamesimama yakichukua abiria. Kando yake mna majumba marefu ya ghorofa.

Hili ni matatu la kubeba abiria. Abiria hawa wanaonekana kando ya matatu hilo. Pia katikati yake mna kibango kilichoandikwa arobaini na sita kuashiria iendako hilo gari.

Hili ni barabara kuu. Inaonekana gari tofauti tofauti zilizo kwenye barabara hilo kama matatu inayobeba abiria. Mbele yake kuna gari ndogo ya kibinafsi. Barabara hili linaonekana kuwa na alama za rangi ya kijani.

Hili ni matatu, lililosimama kando kando mwa barabara. Kando yao mnaonekana vijana watatu, na ndani mnaonekana watu wanaochungulia dirishani, na mmoja aliye kwenye mlango wa gari hili. Gari hili limepakwa rangi maridadi.

Hili ni gari ndogo la kubeba abiria, gari hili ni aina ya nissan iliyowekwa kibago juu yake. Kibago hiki kinaonyesha mahali gari hili linaenda. Kando yao ni watu wanaotembea hapo.

Hili ni matwana lililosimama kando ya abiria. Matwana hili linaonekana kuwabeba abiria na kando ya abiria mnaonekana utingo aliyevalia sare rasmi. Pia kuna maghorofa marefu yanayoonekana kando ya barabara.

Haya ni magari ya kusafirisha abiria. Magari haya yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya yanaonekana kuwa na vibango vilivyoandikwa mahali yanakokwenda. Inaonekana abiria wanaoingia kwenye magari haya.

Humu ni katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Mnaonekana magari yaliyo barabarani yanayoenda polepole kwa sababu ya msongamano. Pia kuna watu kando ya haya magari walioongoja matatu za kuabiri.

Huu ni uzio wa wavu wa nyaya. Mbele ya wavu huu inaonekana gari moshi iliyo kwenye reli. Gari moshi hili ni refu sana na chini yake mnaonekana nyasi ya kijani.

Hapa ni kituo cha magari. Mnaonekana gari aina ya matatu la kusafirisha abiria lililosimama ili abiria waweze kuingia. Kando yake kuna mtu aliyeshika bango lililoandikwa mahali gari hili linakokwenda.

Hili ni basiumeme linaloonekana kuegeshwa kando ya barabara. kando ya basi hili mnaonekana watu wanaobebea mizigo, wengine wanouza bidhaa zao katikati ya barabara.

Hapa ni kwenye kituo cha magari cha kusafiri. Mnaonekana gari lenye rangi maridadi tofauti lililosimama kando ya barabara. Kando yao mna kijana na msichana waliosimama hapo. Upande mwingine kuna majengo ya biashara na watu wanaofanya biashara zao.

Haya ni magari ya kubebea abiria yaliyosimama kando mwa barabara. Kando ya magari haya mna ghorofa refu zilizo na rangi ya kupendeza. Kando ya magari haya pia kuna mtu aliyevalia shati nyeupe akionekana kuelekea liko magari haya.

Hili ni barabara lenye njia panda, katikati mwa barabara hili mnaonekana magari. Aina ya magari binafsi, lori na pia pikipiki iliyobeba abiria.

Hili ni gari la kusafirisha abiria. abiria wengi waliobeba vitu tofautofauti wanaonekana kuingia kwenye matatu hilo. Mbele ya matatu hili kuna bango lililoandikwa mahali matatu hili linapopitia.

Hiki ni kituo cha usafiri wa magari. Kando yake mna magari aina ya matatu na nisani yanayoonekana kuingia abiria. Kuna pikipiki zilizoegeshwa kando.

Hapa ni kwenye kituo cha usafiri. Kuna gari la aina ya matatu lililosimama abiria wakiingia ndani. Mbele yake kuna kibao kinachoonyesha mahali gari hilo linaenda. Pia kuna mwanadada aliyeshikilia mkoba.

Hili ni gari dogo la kusafirisha abiria. Gari hili linaonekana kusimama katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Kando yake mna wapita njia wanaobeba vitu mbalimbali.

Hili ni gari aina matatu inayotumika kubeba abiria, limesimamishwa katika kituo cha magari. Anaonekana mwanadada anayepanda gari, pia kuna utingo na wenye wako karibu na gari hilo.

Hili ni matatu lenye mwonekano wa kuvutia lililoegeshwa kando ya uzio wa mabati. Matatu hii lina grafiti kwenye kioo chake cha mbele linaloonekana maridadi. Kando yake mna utigo na vijana waliosimama hapo.

Haya ni magari yaliyosimamishwa kando ya ghorofa. Ghorofa hili linaonekana kuwa na vyumba baadhi yake vya kufanya biashara. Baadhi ya magari haya yana mabango juu ya kuonyesha mahali yaendako.

Haya ni magari madogo aina ya Nissan yalioegeshwa kando ya maduka. Magari haya yana vibango juu yake kuonyesha yanakokwenda.

Hili ni gari aina ya matatu linalotumika kubeba abiria. Gari hili limo kando ya barabara na kando yake pia mna magari mengine. Gari hili linaonekana kusimama huku abiria wakiingia ndani.

Hili ni gari ndogo na pikipiki zinazoonekana kwenye barabara kuu. Mbele yake pia mna gari yenye rangi nyeupe. Pia kuna daraja iliyojuu ya wapita miguu.

Haya ni magari yaliyo kwenye barabara kuu. Magari haya yanaonekana kuwa karibu na daraja la wapita miguu lililowekwa juu ya barabara hili.

Haya ni magari ya usafirishaji yaliyosimamishwa kando mwa barabara. Mnaonekana watu mbalimbali wanaotembea kando ya magari haya wakiwa shughuli zao. Kando pia barabara hili kuna miti mirefu iliyomea huko.

Hili ni bango linaloonyesha yaendako matatu haya. Matatu haya yamepangwa kando ya barabara ambayo yanaingia abiria. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi penye maridadi.

Haya ni magari ya kusfirisha abiria. Gari haya yanaonekana kuegeshwa kando ya barabara huku abiria wakiingia ndani ya magari haya, yanaonekana kuwa na bango linaloonyesha mahali yaendako.

Hili ni barabara isiyo na lami yenye udongo na mawe ambayo inaonekana kuwa na matope au maji machafu katikati. Upande wa kushoto kuna kuta au vibanda vinavyoonekana kuwa biashara au makaazi na upande wa kulia kuna ukuta au ua mrefu. Katika picha kuna pikipiki imesimama mbele yake. Kwa mbali kuna watu wachache wamesimama. Eneo lote linaonekana kuwa katika eneo la mijini au mji mdogo.

Haya ni majumba ya ghorofa ya kupanga. Yamezingirwa na ukuta wa pembeni. Juu ya majumba haya kuna tangi la rangi nyeusi. Pia mbali mwao unaonekana jumba yenye paa ya rangi ya bluu.

Huu ni udongo uliochimbwa na kuwekwa rundo, udongo huu unaonekana kuwa mzito na wenye unyevu, na kuna alama za matairi ya magari au mashine nzito ya ujenzi, Ikionyesha kuwa shughuli ya uchimbaji au uhamishaji wa udongo umefanyika hivi karibuni. Juu ya rundo la udongo, kuna mimea michache iliyokauka, na kwa ujumla mazingira yanaonekana kuwa ya ujenzi au maeneo ya wazi lenye shughuli za ardhi.

Hili ni nyumba lenye paa la mabati. Nyumba hili linaonekana kuendelea kujengwa. Paa zake ni za mbao. Pia mabati yake inaonekana kuingiza mwangaza ndani.

Hili ni pomba la maji, pomba hili linaonekana kuwa mwaka maji yaliyo masafi jini ya aridhi. Jini hilo ya aridhi kuna mimea ya rangi ya kijani inayoonekana kumea hapo.

Huu ni mtaro wenye kina kirefu, kando yake mna trekta iliyochimba mtaro huu. Pia kuna chumba la gorofa lililokando ya mtaro huu na upande mwingine nyaya za stima zinazopita upande huo.